Kolido ya hospitali yenye kapeti refu yenye rangi nyekundu ikiwa na viti vichache kwa ajili ya wagonjwa kukaa wakiwa wanangoja kuitwa kwa ajili ya matibabu yao.

Kundi la madaktari wa kike na wakiume, wamesimama kwa pamoja. Huku watatu kati yao wakiwa wamekaa chini, wakiwa wameweka pozi kwa ajili ya kupiga picha ya kumbukumbu ya pamoja.

Daktari wa kiume aliyevaa koti jeupe la kitaalamu, ameketi kwa utulivu ofisini mwake, huku akifanya kazi za matibabu kupitia kompyuta yake, ambayo ameiweka mezani.

Madaktari na manesi wanne wakiwa katika chumba cha upasuaji wakishilikiana katika kumfanyia matibabu mgonjwa aliyewekwa kwenye meza ya upasuaji, ili kuokoa maisha yake.

Nesi wakike kwenye kituo cha afya cha watoto aliyevaa mavazi ya bluu, akiwa amemshikilia mtoto mchanga ili kumtayarisha kwa ajili ya vipimo kuhakikisha kuwa afya yake iko katika hali nzuri.

Daktari wa watoto aliyevaa tisheti la bluu, akiwa anamshauri mama ambaye amempakata mtoto wake mchanga, huku akiwa amekaa kwenye kiti cha bluu kuhusu masuala ya kiafya ya mtoto wake.

Mwanamke aliyevaa kilemba chekundu, tisheti nyeusi na suruali; akiinama huku akiwa anatoa chanjo kwa kijana aliyeketi kwenye kiti. Huku mbele yake kukiwa kuna mwanaume anayesajili wote wanaopokea chanjo, na nyuma yake watu kadhaa wakiwa wamesimama wakingojea kupata chanjo hiyo.

Mmea wenye majani ya kijani na maua ya rangi ya waridi ambayo hutumika katika utengenezaji wa dawa za asili kwa ajili ya tiba ya magonjwa mbalimbali ambayo yanawapata wanadamu.

Chupa kadhaa za plastiki zilizohifadhi dawa za asili, zikiwa zimewekwa kwenye meza kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wenye uhitaji wa dawa hizo.

Mafuta yaliyowekwa na kutunzwa kwenye chupa yaliyotengenezwa kwa mchanganyko wa kitunguu na limao, yanatumikakama tiba asili ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayowaathiri binadamu.